Rundo la matairi mengi ya gari. Matairi yote yana rangi nyeusi. Yamewekwa karibu karibu sana na kuna baadhi ya yale yaliyo pigwa picha kwa karibu zaidi. Kuna mistari nyembamba meupe pembeni. Matairi yamepangwa kwa safu.

Noti za pesa ndani ya choo au chombo kinachofanana na sefu . Noti nyingi zinazoonekana kuwa za elfu moja ambazo ni sarafu ya Kenya.

Duka la bidhaa mbalimbali hasa mikufu na shanga zilizoning'inia. Kuna mtu amesimama mbele ya bidhaa hizo. Amevaa koti la samawati na suruali nyeusi. Meza ndogo inaonyesha vitu vingi vya mapambo. Mandhari inaonekana kuwa soko au barabara yenye biashara.

Mkono wa mtu unashika simu mahiri, skrini ya simu inaonyesha programu ya kifedha. Kuna salio ambalo ni shilingi, five ninety nine point six two , pia kuna historia ya miamala na tarehe tofauti zinaonekana. Picha inachukuliwa nje kuna majengo, mna gari nyuma.

Duka dogo lenye bango la M-Pesa liko mbele. Mtoto amesinzia amejikunja kwenye kiti kidogo. Amevaa fulana ya kijani na suruali ya samawati. Viatu viwili vya wazi vimetupwa chini. Majani yaliyonyauka yametawanyika karibu naye.

Gari linapita barabarani. Boda boda limesimama kando. Duka la Magensho Cosmetics lipo mbele. Machungwa na ndizi yamepangwa vizuri. Matikiti maji yapo chini. Watu wanasimama dukani. Vibanda vidogo vidogo vipo pia. Kuna bidhaa sokoni.

Kiwanda kikubwa cha mabasi kadhaa yasiomalizika. Basi la mbele ni la njano na halina engine likiwa na kioo cha mbele tu. Nyuma yake kuna basi jeupe liliomalizika zaidi. Mabasi mengine yanaonekana mbali, paa la kiwanda lina nguzo nyingi za chuma.

Bango la bima ya maisha inayoitwa Anzio Insurance Agency. Kuna orodha ya aina nne za sera wanazotoa. Bango pia linaeleza kuwa unaweza kuwapata kupitia simu au tovuti. Sehemu ya kulia lina picha ya familia yenye furaha, baba, mama na mtoto.

Mwanamke akimkabidhi mwanamume funguo za gari. Mkono wa mwanamke umepakwa rangi nyekundu kwenye kucha. Mwanaume amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Nyuma kuna gari jekundu likionyesha kuwa magari yanauzwa.

Maelezo ya bima ya gari ya kibinafsi yametolewa. Gari la rangi ya fedha limeonyeshwa, bei ya bima imeonyeshwa. TPO ya mwezi moja ni shilingi elfu moja na mwaka mmoja ni shilingi elfu tano. Cheti cha bima ya gari inadhihirika.

Watu wengi wakitembea katikati la soko. Kuna zulia nyingi na zina rangi tofauti tofauti. Watu wamevalia manguo tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati, nyeusi, nyekundu na zingine.

Soko lenye watu wengi, watu wamekaa na kusimama katikati ya bidhaa nyingi za kuuza kuna rundo kubwa la matunda na mboga kama viazi tamu, vitunguu, ndizi, nyanya na mahindi anauhakika amevaa mavazi mbali mbali, vikapu kadhaa zipo katikati ya bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi, wanawake wengi wanauza matunda na mboga. Kuna ndizi nyanya viazi vitamu mahindi na vitunguu. Wateja wanachagua bidhaa mbalimbali. Baadhi wamekaa, wengine wamesimama. Eneo hili ni la biashara hai.

Jengo lenye bango kubwa linalosomeka Mercedes Center Limited. Chini yake kuna magari kadhaa ya kifahari ya Mercedes yaliyopangwa kwa safu. Gari ya kwanza ni nyeupe, ikifuatiwa na mbili nyeusi na moja ya kijivu. Baadhi ya magari yana magurudumu meusi.

Watu wako sokoni, wakichagua nguo kutoka kwenye marundo makubwa, baadhi wamevaa kofia nyekundu, wengine wamebeba nguo, bidhaa zingine zimepangwa kwenye meza, hali inaonekana kuwa anashughuli nyingi za kununua na kuuza nguo.

Mlango kijani wazi, ndani kuna rafu nje kuna ndoo ya plastiki na mbao, ukuta mweupe na maandishi. Chini kuna sakafu ya matofali. Kuna nguzo zimening'inia, hakuna bango lolote.

Rundo kubwa na nguo mbalimbali zikiwa zimetapakaa chini. Juu yake kuna mti mrefu umelala. Upande wa kulia nguo zingine zimepangwa zikining'inia. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au ghala la mitumba. Rangi tele zinachanganyika.

Duka la rangi za magari jina Sky Shine Autopaint . Kuna matangazo ya M-Pesa ndani ya duka. Rangi na vifaa vingine vimepangwa. Nje, kuta zinaonyesha ishara za biashara. Barabara ni chafu kidogo.

Duka la Junction Forex and Money Remittance linaonekana wazi. Kuna milango miwili ya kioo iliyo wazi kidogo. Mabango ya huduma za Western Union, Money gram na M-pesa na Ria money transfer yamebandikwa. Rangi ya jengo ni ya manjano na hudhurungi.

Mtu akitumia simu ya mkononi. Simu inaonyesha picha ya jengo jekundu na mwanamke akitabasamu. Mtu huyo amevaa bangili mkononi. Kuna maandishi get insurance from the comfort of your home na insurance made easy kwenye picha. Pia kuna maandishi Kenya Orient Insurance Limited.

Daktari mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta. Ametabasamu na amevaa koti nyeupe la hospitali na stethoskopu shingoni. Juu ya picha kuna maneno Health Insurance na picha ndogo zinaonyesha faida zake. Chini kuna namba za simu, barua pepe na msimbo wa QR.

Magari mengi yamewekwa kwenye nyasi. Gari jeusi liko karibu. Magari meupe ya kubebea mizigo yapo mbali. Anga ni la mawingu meupe juu. Miti na vichaka vinazunguka eneo hilo. Magari haya yana rimu yenye rangi ya alumini .

Hili ni bango ya matangazo ya bima ya Mayfair Insurance. Kwenye bango kuna picha ya mwanaume anayetabasamu. Amevaa kofia ngumu ya samawati, shati ya samawati iliyokolea na tai nyeusi. Bango linatangaza bima ya makandarasi inayohifadhi hatari mbalimbali.

Magari mengi yamepangwa safu ndefu. Gari la mbele ni la rangi ya fedha limefuatwa na gari jeupe kisha magari mengine meusi na kijivu. Miongozo ya jua inawaka upande wa kushoto, barabara ni lami. Safu hii inavutia macho.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki alto limesimama barabarani. Namba za usajili ni KDH 990J .Magurudumu yanaonekana vizuri. Miti na vichaka vimezunguka eneo. Anga ni samawati, jua linawaka.

Mikono miwili inashika noti za pesa zenye nambari one thousand zilizopangwa katika mafurushi. Mtu mmoja amevaa shati lenye mistari nyeusi na nyeupe. Fedha hizo zina rangi ya kijani na kahawia zenye picha ya wanyama. Mazingira ni ya ndani.

Samani za mbao zimepangwa kwa ustadi. Kuna vinyago vingi vya aina mbalimbali. Pia kuna ngozi ya ng'ombe nyeusi na nyeupe. Vitu vya Sanaa vimewekwa kwenye rafu na meza. Baadhi ya vitu vimetengenezwa kwa umbo la wanyama kama tembo.

Rundo kubwa la bidhaa limerundikwa nje ya duka. Kuna mifuko ya sukari na mchele pamoja na chupa za vinywaji. Juu yake kuna bango la m-pesa likiwaka. Chini takataka chache zimetapakaa. Hali hii inaashiria biashara yenye shughuli nyingi.

Duka ndogo lenye milango miwili ya chuma yenye rangi ya kijani, juu ya mlango kuna bango leupe lenye maandishi Mvita SMA. Ndani ya duka kuna chupa za maji na soda. Na vilevile matangazo. Ngazi tatu za zege zina elekeza kwenye lango la duka.

Kijana anaendesha pikipiki, abiria ameketi nyuma. Wamevaa nguo za kawaida. Barabara ni udongo na nyumba za matofali ziko nyuma. Mti mkubwa umesimama karibu. Pikipiki nyingine imepaki kando ya barabara. Tangazo la bima linaonekana wazi.

Mwanamke akiwa amevalia nguo ya kazi yenye maandishi Daima. Anachagua mtindi kutoka kwa rafu ya friji iliyojaa bidhaa za maziwa. Rafu nyingine zimejaa mtindi wa Delamere na mteja mwingine anaonekana nyuma.

Mwanaume amesimama karibu na mashine mbili za kuuza maziwa. Anaweka maziwa kutoka mtungi kwenye bilauri ya rangi ya chungwa. Chini ya mashine, kuna chupa na bilauri za rangi mbalimbali. Pia kuna mabango mawili yaliyowekwa juu ya mashine.

Sketi za magurudumu vikining'inia kwa rafu. Rangi nyingi hutofautisha ukubwa na mitindo mbalimbali . Kila sketi na magurudumu ya plastiki na kamba imara. Baadhi ni ya wanaume na wengine ya wanawake zimepangwa kwa utaratibu zikingoja wateja wanunue.

Shamba kubwa la viwanda lina mabasi mengi ya umma. Miili ya mabasi yamepanga safu moja. Baadhi yana rangi ya chungwa, mengine ni meupe. Mistari ya kijani na manjano ipo sakafuni. Gari ya chuma na madirisha makubwa yanadhihirika.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari mengi ni meupe na kuna gari moja la dhahabu, karibu mbele. Nyuma yao, majengo marefu na miti yanaonekana. Eneo la maegesho lina vigae vya rangi ya kahawia.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ya kale upande wa mbele kuna rais wa kwanza Jomo Kenyatta noti hii ina tarehe kumi na sita Julai mwaka wa elfu mbili na kumi upande wa nyuma kuna familia ya tembo na tembo wachanga namba ya noti ni FJ3750501 neno shilingi elfu moja limeandikwa katikati.

Magari mapya yaliyopakiwa mbele ya jengo refu. Gari jeusi liko karibu na mtazamaji likifuatana na gari jeupe. Nyuma yao kuna duka kubwa la Hyundai yenye madirisha makubwa yanayong'aa. Taa za ndani ya duka zinaonekana kuwaka.

Lori la kubeba magari ambalo lina rangi ya kijivu. Juu yake limebeba gari la kifahari la rangi ya samawati. Hali ya hewa ni inaonekana kuwa ngumu na kuwa na mawingu. Nyuma ya lori kuna eneo la wazi, likiwa na nyasi za kijani kibichi.

Jengo dogo lenye bango kubwa juu iliyoandikwa Destiny Diaries. Watu kadhaa wamesimama mlangoni, wengine wamevaa fulana zenye maandishi. Milango imefunguliwa na ina rangi ya kijani. Chini kuna mitungi ya maziwa iliyopangwa.

Mwanaume mweusi na mwanamke mweupe wamevalia suti. Wote wawili wanatazama karatasi zenye maandishi. Mwanaume anashikilia karatasi hizo huku mwanamke akishikilia kitabu cheusi kidogo. Wako ndani ya jengo lenye madirisha makubwa yanaonyesha magari ndani. Kuna mmea karibu na mwanaume.

Magari matatu yamewekwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari la kwanza upande wa kushoto lina rangi nyeusi na lina nambari KDJ 328G. Gari la katikati ni la samawati lina nambari KDK 849T. Gari la mwisho ni nyeusi na nambari KDR 202A. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na magari.

Rundo la magunia yaliyojaa vitunguu vyeupe. Kuna lori la kijani likiwa limepakiwa vitunguu vingine. Mwanamke amesimama karibu na lori hilo akiwa amevaa kofia na nguo za kitamaduni. Mwanaume amesimama ndani ya lori wakishughulikia mizigo. Magunia haya yamefungwa na nyavu nyekundu.

Bango la bima ya nyumba. Juu kuna picha ya nyumba kubwa ya kifahari. Chini kulia mwanaume mwenye tabasamu amesimama amevaa suti, mikono yake ikiwa imekunjana mbele yake. Bando hili lina maandishi mengi ya muhiu house insurance na orodha ya huduma.

Noti nyingi za pesa za shilingi elfu moja zimepangwa vizuri kwenye mafurushi makubwa. Karatasi hizo za fedha zina rangi ya kahawia na kijani zenye picha ya mtu na nambari one thousand zilizochapishwa juu yake. Pesa hizi zinaonekana kuwa za Kenya na za zamani na ziko katika hali ya kawaida ya matumizi.

Uwanja umefurika na magari mapya. Gari nyingi za rangi tofauti tofauti zimepangwa kwa safu ndefu. Zinang'aa na jua. Hali hii inaashiria usafirishaji mkubwa. Kuna gari meupe meusi na ya rangi nyingine. Na eneo kubwa la maegesho.

Dashibodi ya gari kwa karibu. Kuna kipimo kikubwa cha kasi kinacho onyesha spidi kuanzia sufuri adi mia mbili sitini. Sindano yake inakaa chini pia kuna kipimo cha mafuta chenye sindano ndogo. Taarifa nyingine zinaonekana kwenye upande wa kulia zikiwa na rangi nyekundu.

Mtu ameketi katikati ya matunda mengi. Ndevu zake nyeusi zimeonekana wazi. Ndizi zimetundikwa juu. Machungwa, mapulo, mananasi na parachichi vimepangwa. Tikitikimaji na vitunguu vipo pia. Kuna vikapu viwili, rangi mbalimbali za matunda zinang'aa.

Soko la viatu lenye taa nyingi. Viatu vingi vimewekwa kwenye meza ndefu, baadhi vikiwa kwenye masanduku. Kuna buti za rangi ya kahawia na nyeupe pia viatu vya rangi tofauti. Nguzo za mbao zinaonekana zikishikilia paa, watu wachache wanatembea nyuma.

Bango la matangazo ya bima ya afya kutoka Anjio insurance agency inatoa kifuniko cha matibabu kinachoitwa coverbora medical insurance, faida zilizoorodheshwa ni pamoja na uchunguzi wa afya, ada za madaktari, dawa, ujauzito na huduma nyingine.

Chumba inaonyesha ubao mweusi mkubwa, ubao unaonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Juu maneno Orient Commercial Bank, Ltd , yameandikwa, tarehe 6/08 na saa 8:23 zinaonekana, safu wima za notes we buy at, notes we sell at, checks we buy at , na checks we sell at zimetajwa.

Duka ndogo limejaa vinyago, sanamu, mikeka, mikuku, mapambo, bidhaa mbalimbali za Sanaa. Ukutani kuna umbo la wanyama, picha za ramani, bendera, nyati, pundamilia, simba, twiga, vifaru na viboko. Meza ina vikombe, sahani, mitungi masanamu za binadamu, rangi mbalimbali zinang'aa taa juu.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka. Mmoja amevaa shati na kaptura nyekundu, mwingine amevaa fulana ya rangi ya mchanga na jeans za buluu. Kuna matofali ya sakafu yenye michoro mbalimbali. Mlango wa duka, una mabango ya AirtelMoney na M-pesa.

Hali ya hewa ni mzuri sana, gari la kifahari sedan ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye nyasi, madirisha yake yana giza. Nyuma kuna miti mirefu ya mierezi na magari mingine. Mtu mmoja anatembea karibu na magari mengine. Mazingira ni tulivu, jua kali anga ni safi.

Duka la GSP milk, kwenye ubao kuna matangazo ya maziwa, ice cream na maji ya kunywa . Mlangoni kuna mabango marefu yenye picha za bidhaa. Ndani ya duka mwanamume amesimama karibu na jokovu la Quality World , jokovu lina matangazo ya aiskrimu .

Risiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari Kenya. Kati ina logo shirika na anwani ya mteja. Africa cotton industries Mombasa tarehe ilioandikwa ni tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa mwaka wa elfu mbili kumi na tatu. Pia kuna nambari za pin, VAT na risiti.

Mtu mmoja mwenye suti nyeusi anaonyesha gari jeupe kwa mteja mwingine aliyevaa shati nyeupe. Wanasimama karibu na tanki ya mafuta ya gari iliyo ndani ya Showroom kubwa yenye madirisha makubwa. Magari mengine yanaonekana nyuma yao. Mazingira ni ya kibiashara yakimaki uuzaji wa magari ya kisasa.

Sokoni kuna milima ya matikiti maji, matikiti yote yana maganda ya kijani kibichi na michirizi nyembamba ya kijani. Kuna tunda ndogo la chungwa na matunda mengine karibu. Haya matunda yanapatikana kwenye masanduku.

Kuta zilizojazwa na viatu vingi. Viatu hivi vimetengenezwa kwa ngozi na vina mapambo maridadi maridadi ya shanga. Mwanamume mmoja amejishughulisha akipanga viatu. Rangi mbalimbali za shanga zinaonekana vizuri. Muundo wa stendi unaonekana rahisi.

Mkono wa mtu unashikilia simu mahiri, kwenye skrini ya simu na programu ya Safaricom ikiwa wazi. Kuna chaguo nyingine za huduma kama check balance , M-Pesa na Tunukiwa. Pia kuna matangazo. Programu hii inaonekana kuwa na muundo rahisi na mpangilio mzuri.

Vibanda viwili vya kibiashara vilivyo wazi barabarani. Kibanda cha kushoto kina rangi ya kijani na kina neno M-Pesa limebandikwa wima. Kibanda cha kulia kina milango ya chuma yenye matundu. Barabara ni ya lami yanaonekana kuwa uchafu chini.

Majengo matatu ya mbao yamejaa mazao. Kwenye kushoto viazi vimekusanyika kwa wingi, katikati vitunguu vyeusi vimetandazwa, upande wa kulia nyanya nyekundu na za machungwa zimejaa. Mwangaza hafifu unaangazia bidhaa, hii inaonekana kuwa sehemu ya soko.

Soko limejaa watu wa kiuza na kununua. Kuna matunda na mboga nyingi zimetandazwa chini. Nyanya , limau ,machungwa na matikitikimaji. Wengine wameketi kwenye viti vidogo, nyuma kuna mabanda mengi yaliyo tengenezwa kwa hema. Wateja wanazunguka kwenye vibanda.

Ghorofa kubwa linaonyesha magari mengi maridadi. Magari meusi na samawati yamewekwa kwa mpangilio mzuri. Madirisha makubwa yanatoa mwanga mwingi. Dari nyeupe inaangaza. Sakafu safi inaakisi miundo ya gari.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Yana rangi tofauti. Nyeusi, nyeupe na giza yanang'aa yakionyesha usafi. Miundo yao inatofautiana ikionyesha aina mbalimbali za magari.

Mkono umeshika simu janja. Skrini ya simu inaonyesha orodha ya huduma za kifedha. Rangi ya kijani kibichi imetumika kwenye bango lililo nyuma. Namba ya kampuni ya mawasiliano ipo kando. Kidole kimeguza skrini ya kifaa.

Soko lenye bidhaa mbalimbali, kuna matunda, mboga, vitunguu, ndizi na pilipili. Pia kuna vitambaa na nguo, zilizoning'inia. Mtu anaonekana akipanga bidhaa, mazingira, shughuli nyingi ni ya rangi tofauti.

Rundo la noti la shilingi elfu moja za Kenya, limetawanyika mezani. Baadhi ya noti, zimechanganyika kidogo. Zimepangwa bila mpangilio. Mandhari inaonyesha sehemu ya juu ya meza. Noti hizi zinaonyesha wazi thamani kubwa. Kuna vitu vingi visivyoeleweka nyuma.

Rundo la soksi zenye rangi tofauti zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Zimepangwa katika kiatu au sanduku la chuma. Chini ya meza kuna uchafu, karatasi na takataka. Mahali hapa kuna biashara ya nguo. Inaonekana ni soko la barabarani. Wafanyibiashara wanauza.

Gari la abiria ndogo lenye rangi ya fedha limeegeshwa nje. Ina matairi meusi yenye rimu za kaawia. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga ya samawati lenye mawingu kidogo. Namba ya usajili ya gari inaonekana mbele.

Lori kubwa la kubebea magari laonekana likiwa limebeba magari matatu. Kuna magari meupe na nyeusi yaliyopangwa kwenye ghorofa mbili za lori hiyo. Nyuma ya lori kuna jengo kubwa. Watu wawili au watatu wako karibu na lori.

Mboga mboga zikiwa zimepangwa, kuna viazi, karoti, matango na pilipili hoho, viazi ziko ndani ya ndoo nne nyeupe, karoti zimewekwa juu na kitambaa cha rangi ya waridi, pilipili hoho ni za kijani, matango pia yamepangwa kwa ustadi kando.

Soko la wazi lenye masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu, watu kadha wako sokoni, mwanamume mmoja anachagua nyanya, wengine wamesimama karibu na baadhi wanasukuma mkokoteni, nyuma kuna lori ndogo la maisha na ya biashara yanaendelea, eneo linaonekana lenye shughuli nyingi na bidhaa safi.

Picha la lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya chungwa likibeba magari mengi ya aina mbalimbali. Magari mengine yako juu mengine yako chini. Nyuma ya lori kuna miti na mandhari yenye nyasi. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Jengo la duka ndogo. Duka lina milango miwili ya chuma, moja mweupe na mwingine wa samawati kuna madirisha mawili yote ya samawati. Mwanamke amesimama mlangoni akiwa amekunja mikono juu ndani kuna tangazo la kinywaji.

Familia inafurahia muda pamoja. Baba, mama na mtoto wamejikusanya karibu na komputa ndogo. Mtoto mdogo anaelekeza kidole kwenye skrini. Wote wanatabasamu wakishiriki furaha. Picha inalenga huduma za bima kutoka CIC Group kama inavyoonyesha nembo.

Gari aina la Toyota Prado lenye rangi ya kijivu, lipo mbele ya lango la rangi ya samawati. Barabara ni ya changarawe, na kuna nyasi za kijani kibichi upande wa kushoto. Paa la gari lina chuma cha kupakia mizigo, na vioo vyake vimetiliwa giza.

Gari lenye nambari la usajii KDC 889 P limeegeshwa kando na nyumba la gorofa na pia nyuma yake kumeegeshwa gari lingine katika hiyo parking .